Wanakandanda wa timu mbili zenye sare za kijani na nyeupe iliyochanganywa na samawati wanachenga mpira. Serekali ilijenga uwanja wa michezo ili ikuze talanta za vijana na vilevile kuwatumbuiza mashabiki wanaofika kushuhudia mchezo hii.

Timu ya raga ya nchini kenya inapokalewa na viongozi wanao simamia michezo na vipaji. Huku wakiwakabidhi wanatimu, shada za maua, kushirikia ushindi wao. Wanatimu wanaimba kwa furaha, huku wakinua mikono, kushiriki wanalenga juu kui peperusha bendera ya nchi.

Huyu ni Martha Koome jaji mkuu wa Kenya na mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huu. Baadhi ya kazi yake kama jaji ni kuhakikisha kuwa nguvu za mahakama ni huru na vilevile kuhakikisha kuwa haki za kila mtu zinazingatiwa.

Foleni kwenye idara ya usajili wa pasipoti ni mrefu, huku wateja wakisubiri kwa hamu fursa yao. Askari anakagua kuhakikisha mpangilio na usalama. Serikali inatoa huduma hii ya kupokea pasipoti kwa muda wa siku kumi na nne tangu kujisajili.

Mwanakandanda wa timu ya KDF anazawadiwa sare nyekundu yenye jina lake na nambari thelathini mgongoni, na kiongozi wa serikali anayesimamia sekta ya vipaji. Serikali inatia fora katika kutambua, kukuza, na kuzawadi utumizi wa vipaji mbalimbali, ili kuunda ajira kwa vijana, na vilevile kuinua sekta ya michezo.

Wasichana wawili wanacheza mpira wa vikapu. Wanadada hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu na kupitia huhifadhi wa serkali wameweza kukuza kipaji hiki cha mchezo huu na wapo mashindano ya kuipuka timu bora zaidi kwa kuhakikisha ushindani wa haki.

Timu ya voliboli ya Kenya inawakilisha nchi katika michezo nchini Marekani. Wachezaji wamenadhifika huku wakiwa wamevaa sare nyeupe zenye maandishi mekundu yanayoashiria number ya mchezaji. Wanauimba wimbo wa kitaifa kabla ya kuingia kiwanjani rasmi.

Wafuasi wa chama cha kisiasa cha Kawa Kola wamo katika uwanja wa michezo. Wamekuja kushuhudia uzinduzi rasmi wa chama hicho na kujua sera zake. Wanaonekana kuwa na furaha ribo ribo. Wengine wamevaa wavazi ya samawati huku wamebeba mabango na baadhi wanapuliza vuvuzela kwa furaha.

Wachezaji wa timu mbili za posta wenye sare nyeupe na betika wenye sare nyekundu wanachunga mpira ili kufunga bao. Wanakandanda hawa ni waajiri wa polisi na hivyo serikali imewapa fursa ya kuweza vipaji vyao, kwa kuwajengea uwanja wa michezo, kwa wanunulia mipira pamoja na sare.